Katika ofisi ya Huduma Center kuna watu wanne walioketi vitini na pia wamevaa sare mmoja wao anahudumia wateja wawili mmoja wao akiwa ni mzungu na mwingine amevalia kofia ya rangi ya kahawia.

Rais pamoja na wanasiasa wenzake wamevalia suti za rangi ya nyeusi. Rais anasalimia mwanasiasa mwingine wakiwa wanatabasamu kwa furaha. Nyuma yake ni mlinzi wake aliyevaa sare.

Mwanasiasa aliyevaa koti ya rangi ya kijivu amesimama mbele ya vipaza sauti viwili. Ameinua mkono ya kulia ya mwanasiasa mwingine aliyevaa kofia na shati ya rangi ya machungwa. Nyuma Yao ni wanasiasa wengine waliovaa kofia na wengine wakiwa wanatabasamu.

Mbele ya koti kuna maandishi makubwa yanayosema THE JUDICIARY TRIBUNALS . Pia kuna wafanyakazi waliovaa sare ya rangi nyeupe, kijani na nyeusi. Wengine ni wanawake na wengine ni wanaume.

Watazamaji wa mchezo wanashangilia. Mwingine amebeba maji mkononi, wengine wanashangilia kwa kuinua mikono wakipiga nduru kwa kuonyesha furaha kwa ushindi waliokuwa nao.

Watazamaji wengi wanaume na wanawake wameketi wakipiga gumzo, wengine wako katika sehemu zao wengine wanazungumza kwa kucheka na mmoja aliyevaa jezi ya Kenya Airways ya rangi ya nyekundu, amesimama akiwa ameshikilia kiuno.

Uwanjani kuna wana riadha wasaba waliovaa jezi ya rangi ya bluu iliyoandikwa Bandari fc. Wanashangilia ushindi wao mmoja akiwa ameshikilia kichwa ya mwenzake, na mwingine amemshikilia mwenzake.

Katika uwanja wa mpira kuna watazamaji wengi pamoja na wanariadha wanne wanao onekana. Watatu kati yao ni wakenya wamevaa jezi ya kenya na wameinua viatu vyao juu kuonyesha ushindi . Nyuma yao kuna wanariadha wengine japo sio wakenya.

Ofisini kuna watu wa sita. Wanne katika yao ni wafinyakazi waliovaa sare ya kazi. Mmoja ni ofisa. Anazungumza na wafanyikazi wawili. Mwingine ni anayehudumiwa.

Wanariadha waliovaa jezi ya rangi ya buluu. Wanasherekea ushindi wakiwa wameinua mikono yao juu na wakipiga kelele. Wengine wao wamebeba kikombe cha ushindi na shingoni wamevaa medali.

Wanaume wawili waliovaa suti ya rangi ya nyeusi wanasalimiana huku wakitabasamu , kando yao ni jajii wawili waliovaa nguo za rangi ya nyekundu shingoni wamevalia kifaa cha rangi ya nyeupe na wanatazamia hao wanaume wawili wakisalimiana.

Katika uwanja wa mpira kuna wachezaji waliovaa jezi ya aina mbili tofauti. Timu moja imeva jezi ya rangi ya kijani na timu lingine limevaa jezi ya rangi ya nyeupe na buluu. Nyuma yao kuna watazamaji wengi wanaoshangilia mchezo.

Katika uwanja wa michezo, kuna wachezaji waliovaa jezi ya rangi ya buluu kila mmoja akiwa na nambari yake ambalo limeandikwa nyuma ya jezi wamekumbatiana wakizungumza jinsi watakavyocheza, nyuma yao kuna watazamaji wengi.

Katika shamba kuna paipu iliyotengenezwa kwa saruji. Mwisho wa paipu hio ni shimo iliyotengenezwa kwa saruji. Mbele kuna uzio uliotengenezwa kwa miti pamoja na waya. Pia kuna mimea ya rangi ya kijani.

Mwanamke aliyevaa miwani anazungumza katika kipaza sauti. Shingoni mwake kuna mkufu wa rangi nyeupe. Amevalia nguo ya rangi ya bluu, na nyuma yake kuna bendera iliyo na maandishi JSC, yaani Judicial Service Commission.

Watu wako katika mlolongo katika ofisi wa maji, Wengi wao wamevaa Barakoa na wote ni wanaume. Wawili wamevaa nguo ya rangi nyekundu, mmoja amebeba mkononi vitabu pamoja na kifunguo cha gari na mwingine amevaa nguo ya rangi nyeusi.

Watazamaji wamevalia jezi za rangi ya buluu, pamoja na rangi ya nyeupe. Wengine, wamevalia nguo za rangi ya nyeusi. Wanasherehekea ushindi kwa kupiga nduru na kuinua mikono juu ya hewa. Mmoja wao, amebeba kifaa cha kupuliza.

Uwanjani kuna wachezaji waliovaa jazi ya rangi ya nyeusi pamoja na rangi ya kahawia. Wengine wamevaa jezi ya rangi ya kijani, nyuma yao ni watazamaji walioketi katika viti wachezaji hawa wanashangilia mmoja akiwa amefungua mkono kwa kumkumbatia.

Wachezaji wamo uwanjani. Wamevalia jesi ya rangi ya manjano. Kila mmoja ana nambari yake iliyoandikwa nyuma ya jesi. Mmoja wao amevalia jesi ya rangi ya pinki na wamekumbatiana wakiwa wakizungumza jinsi watakavyocheza.

Ofisi linaonekana kutokuwa na watu. Vifaa vimetapakaa kila mahali katika ofisi. Mbele, kuna maandishi makubwa yanayosema, information desk . Vifaa vingi vinaonekana kutengenezwa kutumia mbao.

Katika ofisi ya huduma ya Kenya kuna dawati kubwa lililo na maandishi information desk pamoja na picha ya logo ya huduma Kenya, ndani kuna watu wengi walio vaa sare iliyo na kola ya rangi ya nyekundu pia kuna mwanaume aliyevaa suti na anapiga simu.

Katika sherehe ya kuapishwa ya rais, rais amebeba katika mkono wake wa kulia bibilia katika upande wake wa kushoto ni mkewe na kitaka upande wake wa kulia ni jaji mkuu anayezungumza katika kipasa sauti chini kuna mkalimani wa lugha ya ishara.

Mchezaji wa mchezo wa mpira wa vikapu wamo katika shughuli ya kucheza. Wamevalia jezi za rangi tofauti. Wengine wakiwa wamezaliwa juzi rangi ya bluu ambalo linaandikwa KPR. Wengine wamevalia jezi ya rangi ya kijivu. Watazamaji wanatazama mchezo huu.

Wachezaji wamo katika uwanja wa mpira wamevalia jezi za rangi ya nyekundu, wengine wanatabasamu wakiangalia sehemu ya kushoto wanafanya mazoezi yao wakiwa wanainua miguu.

Juu ya maandishi makubwa yanayosema Jubilee Mbele Pamoja ambayo ni rangi nyekundu kuna logo iliyo na ndege aliyebeba mdomoni tawi.

Kiwanjani kuna hema mingi kubwa, ndani ya kila hema, kuna watu walioketi wakiwa wamevaa barakoa, pia kuna watu wengine waliovaa sare yenye collar ya rangi nyekundu na ni ya rangi ya nyeupe wanasaidia watu hawa waliokuja kuhudumiwa.

Wachezaji wa timu ya kpa wanawake wamevaa jezi ya rangi ya bluu. Wanasherehekea mchezo mmoja wao akiwa amefungua mdomo wazi kwa kupiga nduru. Wengine wanapiga makofi.

Tenki iliyozeeka ya rangi ya nyeusi, limesimamishwa sehemu ya juu. Kando yake kuna ngazi ya chuma, na chini kuna kifaa cha kutupia taka.

Katika sherehe ya kuapishwa ya rais, rais amebeba katika mkono wake wa kulia biblia upande wake wa kushoto ni mwanamke wa kwanza wa nchi na upande wake wa kulia ni jaji mkuu, nyuma yake pia kuna watu wengine wengi.

Katika ofisi ya kuchukuliwa vyeti vya waliokufa pamoja na vyeti vya kuzaliwa kuna watu wawili walioketi mbele ya kompyuta mmoja ni mwanamke na mwingine ni mwanaume.

Watazamaji wameketi katika viti vya rangi ya bluu, wote ni wanaume. Wengine wamesimama mbelw wakiwa wamevaa jezi ya rangi ya kijani narangi ya manjano zilizoandikwa Sportpesa mmoja anafungua mkono kuonyesha kukumbatia.

Mwanaume aliyevaa kofia ya rangi nyekundu pamoja na barakoa na koti nyeusi, anahudumiwa na mwanamke aliyevaa barakoa na shati ya rangi ya nyekundu. Kati kati yao kuna kioo.

Kando ya barabara ya lami, kuna kundi kubwa ya takataka ya aina tofauti tofauti kama vile karatasi, plastiki, vikombe, mabakio ya chakula, makaratasi na aina mengi ya takataka.

Watu wengi wamesimama mbele ya mijengo ya uhamaji na pasipoti. Wengine wao wamevalia barakoa mmoja wao akiwa ni afisa. Wawili kati yao wanazungumza na wamevalia koti za rangi ya bluu.

Katika uwanja wa mchezo kuna wachezaji waliovaa jezi ya rangi ya bluu, na wengine wamevalia jezi ya rangi ya kijani na manjano. Vitini kuna wanaotazama mchezo, ambao wanaonekana kushangilia mchezo huo.

Katika uwanja wenye miti mingi kuna watu wengi, wengine wao wamepanga mlolongo, mmoja anahudumiwa katika meza ambalo lina wanawake wawili waliovaa sare.

Wafuasi wanawake na wanaume wa timu ya Gor Mahia wanasherehekea ushindi, wengi wao wamevaa jezi ya rangi ya kijani, mmoja aliyevaa sare ameinua bendera iliyoandikwa sasa tunahitaji Mancity.

Katika ofisi la huduma ya Kenya kuna mwanamke aliyesimama; aliyevaa sare ya rangi nyeupe ambayo iko na kola ya rangi nyekundu. Kando yake kuna picha ya rais. Mlango wa ofisi hili lina rangi ya kijani pamoja na rangi nyekundu iliyo na maandishi 'Kuendeleza huduma bora'.

Wanaume wanne wameketi mezani wawili wamevaa kofia kichwani . Wawili kati yao wanajaza vijikaratasi vya kupata vyeti na juu ya meza pia kuna kifaa cha kushikilia makaratasi . Kando yao wamesimama watu wawili.

Katika uwanja wa mchezo kuna wanawake watatu. Mmoja kati yao amevalia jezi ya rangi ya nyeupe na mkononi amebeba mpira, wawili wamevalia jezi ya rangi ya buluu. Nyuma yao kuna watazamaji wengi.

Risiti ya malipo ya pasipoti inayoonyesha tarehe ya malipo, anwani ya sehemu ya kupata pasipoti pamoja na majina ya anayelipia pasipoti hiyo.

ndani ya ema ya rangi ya nyeupe kuna watu wengi. Wengine wamepanga laini ndani ya ema na wengine wameketi ndani ya ema. Wengi wao wamevaa barakoa na wengine wamevaa sare wakihudumia watu walio ndani ya hema.

Katika uwanja wa mchezo kuna watazamaji pamoja na wachezaji wanaocheza mchezo wa mpira wa wavu mmoja amevaa jezi ilioandikwa nambari kumi na tano mwingine nambari sita na mwingine mbili, mwingine anaonekana kwa umbali akingojea mpira.

Sakafuni kuna bini ya rangi ya kahawia ambayo imeandikwa Kenpoly ,bini hii inatumika kutupia takataka ina sehemu mbili ya kushikilia ndani yake hamna kitu.

Kando ya barabara kumechimbwa mtaro wa kupitia maji machafu. Kando ya mtaro hiyo, kuna vikingi vikubwa virefu vya stima. Barabarani kuna mwamume aliye inua mkono pamoja na mwanamume mmoja anaye endesha pikipiki.

Ndani ya ofisi ya huduma center kuna watu wawili wanahudumiwa mmoja wao aliyeketi katika upande wa kulia ambaye amevaa miwani aliyeketi upande wa kushoto amevaa suti ya rangi ya buluu mbele kuna wanaume wawili waliosimama na mwanamke mmoja ana yesaidia katika kompyuta.

Ndani ya ofisi ya huduma ya Kenya kuna wanaume watano, mmoja wao ni anayewahudumia na amevaa sare ya rangi ya nyeupe, wengine wao wameketi wakiwa wakisikiliza akizungumza na wawili kati yao wamevaa miwani usoni.